Hapa ni usalama, usalama wa afya kwa sababu tunaona mama huyo mzuri anamfunza mtoto wake au niseme mtoto huyo jinsi ya kunawa na amemfundisha kuvaa barakoa vizuri.

Hapa tuko hospitalini ama zahanatini na tunapata mna mgonjwa ambaye ana shida ya masikio, na wauguzi hawa wawili wanajaribu kumsaidia ili, aweze kusikia vizuri bila matatizo tena .

Hapa tupo hospitalini au zahanatini na tunapata wauguzi hawa wawili wanamsaidia mgonjwa huyu aliye na shida ya meno ili meno yake yawe sawa na aweze kukula kila kitu kwa sababu kama ukona shida ya meno kuna vitu zingine huwezi kula.

Naam, hapa tuko hospitalini au zahanatini na tunapata mgonjwa pamoja na muuguzi wote wakona furaha pengine daktari au muuguzi huyu ashamhudumia mgonjwa na mgonjwa tayari anasikia vizuri, ako buheri wa afya.

Hapa tunapata kuna dawa au kidonge cha dawa. Dawa hili rangi ni la chungwa yaani rangi yake ni ya chungwa. Na limetolewa katika chupa. Chupa chenyewe ni cha nyeupe na lina maandishi ya chungwa pia.

Hivi ni madawa na madawa hivi viko kwenye boksi. Madawa hizi zinatibu magonjwa mbalimbali. Yaweza tibu surua, kichwa kuuma na mengineyo.

Hapa tunapatana na ghulamu mzuri. Baba huyu anajaribu kutangaza umuhimu wa maji na vile watu wanaweza pata maji kwa urahisi na mambo mengine.

Mazingira ya hapa ni ya zahanatini ama hospitalini. Kuna ghulamu ambaye amevalia shati la jani kibichi na amevalia barakoa ambayo anaonekana kuwa na utulivu mwema. Anapokea chanjo dhidi ya maambukizi mengine.

Naam, hapa tuko hospitalini au zahanatini na muuguzi huyu ambaye ni msichana mrembo anaye jua kazi yake anamsaidia mgonjwa lakini inaonekana amekufa.

Hii ni boksi na boksi hii ni boksi na dawa na kwenye boksi hili lina maandishi. Maandishi ya nyeupe, ni samawati na hata nyeusi na dawa hili linaonekana linatibu ugonjwa fulani.

Haya ni mapipa ambayo hewa yanawekwa na wagonjwa ambayo wana shida ya kupumua husaidiwa na machupa hizi ili waweze kupumua vizuri na wasikate tamaa.

Mazingira ni ya hostalini. Tunaona muuguzi anapeana chanjo mgonjwa dhidi ya magonjwa tofauti. Msichana huyo mrembo ambaye amevaa barakoa na miwani anapokea chanjo yake dhidi ya magonjwa.

Naam, hapa tupo hospitalini ama zahanatini. Tunaona mama huyu anaonekana anapokea chanjo yake ya pili ya magonjwa hoe yasiweze kumuandama tena.

Hapa ni mazingira ya hospitalini na muuguzi ni daktari wa meno na mgonjwa ana shida ya meno na anajaribu kuangaliwa meno, kutatua shida lake la meno ni ipi. Ndio maana tunaona muuguzi au daktari wa meno anajaraibu kutatua shida hilo.

Haya ni vidonge vya dawa. Vidonge vya dawa hivo ni nyekundu. Inaonekana wanachukua moja baada ya nyingine na inaonekana yametibu magonjwa mengi.

Naam hapa tuko hospitalini na daktari huyu au muuguzi huyu ambaye ana roho safi, amemsaidia mama, amemzalisha mama na sahii amebeba mtoto huyo anamsaidia na anamwangalia vizuri.

Hapa ni maabara na tunaona mtaaluma wa maabara, anajaribu kufanya utafiti kuhusu vitu zingine. Anajaribu kupima niseme ni damu ama vitu vinginevyo ambavyo anafaa kujua ni nini suluhisho ya vijidudu kama hivyo.

Huyu ni muuguzi au daktari. Tunamwona amebeba sirinji na dawa. Anataka kumsaidia mgonjwa ili asije kugonjeka kabisa na aboreke kiafya.

Hapa tupo hospitalini na hawa wagonjwa ni wagonjwa ambao wamelazwa. Inaonekana walikuwa na ugonjwa sugu au waligonjeka sana ndio maana walilazwa ili waweze kupata matibabu mzuri.

Hapa, tuko hospitalini na tunapata hapa ni chumba cha kuzalisha wamama wanaotaka kujifungua. Tunapata kuna watoto ambao wamejifungua na wanajaribu kuweka afya yao ili iwe mzuri wasidhoofike kiafya.

Vifaa ambavyo viko hapa vinaonekana ni vya uganga. Watu ambao wamegonjeka sana na hawaamini kwangu nasema hawaamini kikristo wanaenda kutafuta mganga ili wapate suluhisho kwa tatizo lao. Ndio maana tunaona hii.

Naam, hapa tuko hospitalini ata mmoja amekuwa, amevalia barakoa na manguo za usahihi. Pengine anaenda oparesheni na anajitayarisha ili asije akachelewa.

Kuna mkulima ambaye amevalia barakoa na anajaribu kupulizia dawa mimea zake. Inaonekana mimea zake wana wadudu ambao zitafanya mazao yake ya mapato yawe kidogo, sasa anajaribu kupunguza wadudu hao.

Naam! Inaonekana mvua ilinyesha sana na mna mafuriko na watu hawa wawili wanatembea kwenye maji hayo machafu ambayo si mazuri kiafya. Wanaweza kupatikana na magonjwa mengine kwa sababu maji hayo si masafi kabisa.

Katika mazingira hiintunapata kuna mshauri na mshauriwa. Anaelezewa kuhusu vile anafaa kujiandaa na jamii na hali yake ya maisha. Halkadhalika na vle anafaa kujiandaa.

Hapa kuna watu wawili, kuna msichana huyo na ghulamu huyo na inaonekana ghulamu huyo ana shida ama ana ulemavu na muuguzi huyo anamsaidia ili ulemavu wake upungue, awe sawa yaani.

Naam! Muuguzi huyo amebeba dawa na sirenji. Anatoa dawa kwenye chupa hilo na anaiweka kwenye sirenji ili aweze kumsaidia mgonjwa ambae anaugua ugonjwa fulani.

Hapa tupo zahanatini ama hospitalini, tunapata mama huyo mzuri ambaye amevalia nguo nyeusi, amemleta mtoto wake ili aweze kupata chanjo.

Naam, hapa tuko hospitali na tunapata muuguzi huyo ambaye ana roho safi kabisa, amembeba mtoto huyo mchanga, inaonekana ndiyo ametoka kuzaliwa kabisa.

Katika mazingira hii, inaonekana maji ni shida na wanawake hawa wazuri wanaonekana kutoka kutenya maji kwa mitambo ambayo yana maji ili familia yao iwe na maji ya kunywa na wapate maji ya kupika nayo pia.

Naam, mazingira ni ya barabarani. Inaonekana kuna ajali ambayo imefanyika na umati wa watu wamekusanyika kuangalia kisa cha ajali hiki. Inaonekana watu wengi wameumia kabisa na moto pia umewaka.

Hapa tupo hospitalini, haswa chumba cha kujifungua. Mna mtoto mchanga kabisa ambaye anaonekana ndio ametoka kuzaliwa na amebebwa na muuguzi.

Hapa tuko hospitalini ama zahanatini na mna mgonjwa ambaye ni msichana huyo mrembo na muuguzi huyo anajaribu kumsaidia. Anamdunga sindano au tuseme anampa chanjo ili afya yake iboreke tena.

Mazingira ya hapa ni ya zahanatini ama hosipitalini, muuguzi au daktari wa masikio anamsaidia mama huyo ambaye anashida ya masikio kutoa vifaa vingine amabavyo viliingia maskioni mwake ili aweze kusikia vizuri kwa mara tena.

Mama ambaye amelala chini, anaonekana kuwa na maumivu ya kujifungua. Anasaidiwa na mama ambaye amevalia buluu kujifungua kwa wakati mwema na mtoto ambaye ana afya mzuri.

Hapa tuko shuleni na tunapata wamejenga mahali pa kuosha mkono na msalani ili wanafunzi au wanagenzi wawe na afya nzuri na mazingira ambao inapendeza na nzuri kwa mwanafunzi kusoma.

Hapa tunapata kuna mgonjwa ambaye ana shida ya meno. Daktari au muuguzi huyo anajaribu kumsaidia meno yake yaweze kurudi sawa na akule vitu vyote asije na utatanishi kwa kula chakula yoyote.

Naam, haya ni vidonge vya dawa na dawa hii inatibu ugonjwa fulani. Si magonjwa yote yanatibiwa na hii dawa. Kila dawa inatibu ugonjwa fulani.

Mazingira ya hapa si mzuri kabisa. Kumekauka yaani kuna ukame au kiangazi ambayo limeenea kabisa na kama kuna kiangazi, chakula hakipo na watu hukonda na kukondeana kabisa.

Hizi zote ni machupa za dawa na dawa hizo zimebeba dawa tofauti tofauti na kila dawa inatibu magonjwa tofauti tofauti. Sasa kila mtu anafaa kupakua dawa kulingana na ugonjwa ambao anaugua.

Hapa tuko hospitalini na mgonjwa huyo amelazwa. Ghulamu huyo anaonekana ana bandeji kubwa kwenye kichwa yake. Hatujui haswa kile ambacho kimetokea lakini anaugua.

Hapa kuna mgonjwa na inaonekana ana shida kwenye kichwa haswa nywele. Inaonekana nywele zake hazimei vizuri, ndio maana amefunika na kitu kinaonekana kama wigi .

Naam, hapa tuko shambani na tunapata nzige zimevamia shamba la mtu na nzige ikivamia shamba lako inaliharibu mimea zako zote.

Naam, hapa tuko hospitalini na tunapata mama huyu mrembo. Amemleta mtoto wake hospitalini na muuguzi huyu ambaye ana roho safi anamsaidia kupata chanjo yake au kumhudumia vizuri.

Hapa tunapata mna nzige, nzige wengi sana. Nzige ikivamia eneo fulani linaharibu kila kitu, mimea yote. Inafanya watu wakose chakula na afya yao itadhoofika.

Naam hapa tuko kijijini au eneo fulani na moto imeanza na inachoma jumba za watu. Watu wengine walikuwa hapa wamechomeka na afya yao imedhurika.

Hapa tupo hospitalini au zahanatini. Mama huyo mwanawe ambaye anapenda mtoto wake sana, amemleta mtoto huyo ili apate chanjo au pengine amegonjeka na muuguzi huyo ambaye ana roho safi amejitolea kumsaidia mama huyo.

Mazingira ni ya hospitalini au zahanatini. Mtoto huyu anaonekana kupewa dawa au chanjo kwenye mdomo wake, ili asipate magonjwa mengine.

Naam, hapa kuna vidonge vya dawa kwenye boksi na kuna vingine chini. Boksi hii ina maandishi za nyeusi na nyekundu. Vidonge hivi vinamsaidia ili tusije. Tuka.

Hapa tuko hospitalini na hapa haswa ni chumba cha oparesheni. Pana mgonjwa mmoja ambaye anafaa kufanyiwa oparesheni na wauguzi hao wapo tayari kwa kusaidia mgonjwa huyo.

Naam, hapa mna umati wa watu na hawana furaha kabisa. Na mazingira hiyo pia si safi. Ni chafu kabisa, na pia sio mzuri kwa maisha ya watu kama hao.

Haya ni madawa ambayo wanapatia watu hospitalini, ama pia ukienda kwenye phamarcist kwa lugha ya kiingereza utanunua. Madawa haya yanasaidia kwa makazi mengi.

Tunapata hawa magulamu, hao wawili wachapa kazi, ambao wamevalia barakoa, wanajaribu kusukuma mapipa. Mapipa haya yanaonekana kama ni zile za hospitalini. Yale ambayo husaidia wale wagonjwa ambayo wanashida ya kupumua, ili waweze kupata hewa safi.

Mtu huyu anafanya kitu ambayo inaitwa kutasaka. Pengine kuna vijidudu vingi kwa nyumba hilo ambayo anataka kuviua na amevalia barakoa ili dawa ambayo anatasaka nayo isije kumdhuru baadaye.

Mazingira ni ya hospitalini au zahanatini. Tunapata mama huyu mzuri amekuja kupokea chanjo yake dhidi ya magonjwa ili asiambukizwe na magonjwa hayo na yasimtembelee tena.

Naam, hapa tunapata vidonge vya dawa na inaonekana dawa hii na ya suruwa. Lakini tunajua surua inapewa kama chanjo. Na chanjo hili linapewa kwa watoto wadogo wachanga ili wasije wakaambukizwa na ugonjwa huo.

Hiki ni kidonge cha dawa, dawa ya kukunywa na inaonekana kuna mtu ambaye anaziuza na hadi amesema pahali wanaweza mpata.

Naam, mazingira ni ya zahanatini ama kwa chemist kwa lugha ya Kiingereza na tunapata hii hapa ni chanjo ya measles kwa lugha ya Kiingereza.

Hapa tuko hospitalini, chumba cha oparesheni. Tunapata madaktari au wauguzi hao wanajaribu kumsaidia mgonjwa huyo ili asiweze kupoteza maisha yake.

Naam! Hapa tuko shambani na tunapata mkulima huyu mchapa kazi kabisaa ananyunyizia mimea zake dawa na amevalia ovaroli yake, barakoa na hata glovu zake, ili asiweze kuambukizwa na dawa hizo.

Naam, siwezi nikasema haswa hizi ni dawa za hospitalini lakini pia zinaonekana ni dawa za kulevya. Dawa za kulevya si mzuri haswa kwa binadamu lakini watu hutumia dawa hivi vibaya.

Hizi ni vidonge za dawa. Kuna nyekundu, nyeupe na vimetoka katika chupa mbalimbali na zinatibu maugonjwa mbalimbali. Sasa mgonjwa anafaa kumeza dawa kulingana na ugonjwa wake.

Naam, hii ni dawa na dawa hii ni ya surua. Dawa si ya surua lakini ni chanjo ya surua ambayo inapeanwa kwa mtoto, mtoto mchanga ili asije akaambukizwe na magonjwa mengine.

Naam! Hapa tuko hospitalini na tunapata kuna mgonjwa ambaye anaugua meno zake. Meno zake zimekua zikimuuma na amekuja hospitalini ili aweze kupata suluhu. Daktari huyo anamsaidia ili meno zake zisije zikamuuma tena.

Mazingira hapa ni ya hosptalini ama zahanatini, ambayo tunapata muuguzi na mgonjwa, ambaye tunaweza sema anapokea matibabu dhidi ya magonjwa ambayo hataki imdhuru maishani mwake.

Naam, mazingira ni ya hospitalini kuna mgonjwa ambaye ni mtoto mchanga na muuguzi ambaye ni daktari, anajaribu kuandaa madawa ili aweze kupatia mtoto huyu ili aweze kupata nafuu.

Naam! Hapa twaweza sema ni biashara kwa sababu tunapata mama huyu anayejua kuchapa kazi anajua kushona . Anavishona barakoa. Halafu pia tunaweza pata inawezakuwa ni kuhusu afya kwa sababu barakoa haya yanatusaidia ili tusiambukizwe na magonjwa mengine.

Naam, mazingira ni ya hospitalini, tunapata muuguzi au daktari anajaribu kumsaidia mgonjwa huyo ambaye inaonekana ana shida ya mapua. Anamsaidia ili aweze kupata hisia zake vizuri.

Hapa tupo hospitalini na tunampata muuguzi huyo wa meno. Anamsaidia mgonjwa wake ili asije kupata maumivu tena ya meno. Ameshika vifaa vya meno ili aweze kuangalia shida iko wapi.

Naam! Hapa tuko hospitalini ama zahanatini na tunaona mama huyu mzuri mrembo, ameleta mtoto wake ili apokee chanjo ama mtoto wake inaonekana alikuwa mgonjwa na amemleta ili aweze kupata matibabu.

Naam, hapa kuna mtoto na wazazi wake na inaonekana mtoto ana ulemavu ndio maana ameletwa hapa ili aweze kurudisha, ili asiwe na ulemavu tena. Aweze kutembea vizuri ili asiwe na hio tena ambayo ako nayo.

Hapa tupo hospitalini ,na inaonekana mgonjwa huyu ana shida kichwani ,inaonekana wanamnyoa nywele ama muuguzi huyu anajaribu kuona shida ipo wapi kichwani mwake, ili aweze kutatua shida hii.

Naam, hapa tupo hosiptalini na tunapata mgonjwa ambaye ana shida ya meno na muuguzi huyo ama daktari huyo wa meno anamsaidia ili meno yake yawe sawa na aweze kula chakula chote.

Hapa inaonekana ni kama kuna muuguzi na mgonjwa na kila mtu ambaye amepata chanjo kwa mtoto anafaa mkono yake inapakwa rangi ili asije kurudia tena.

Hapa tuko hospitalini na tunapata wauguzi wawili wanajaribu kumsaidia mgonjwa huyu ili aweze kupata afya yake vizuri na aweze kufanya vitu zake vizuri. Pengine wanamfanyia oparesheni ama wanajaribu kuangalia meno yake.

Katika mazingira hiyo tunaona kuna mathari na kuna mafuriko ambayo imeharibu barabara. Wanajiografia nao hawakuachwa nyuma, walikuja kuona kile ambacho kimekuja kufanyika katika eneo la mvua mingi kisha ambayo kitu ambayo imefanyika.

Hapa tupo zahanatini ama hospitalini na tunapata muuguzi ama daktari amebeba dawa na amevalia barakoa, ili dawa isije ikamwambukiza ama ikamrukia kwa mdomo au macho.